Hizi ni shughuli za masomo ya mtandaoni, ambapo watu wawili wapo mezani wakitumia vifaa vya kidijitali kujifunza. Mtu mmoja anatumia kompyuta mpakato, huku skrini ina maandishi na alama za masomo kwa njia ya mtandao. Mwingine anatumia simu ya kidijitali kusoma, huku wote wana kalamu na madaftari, ya kunukuu masomo yanayoendelea. Wote wana vikombe vya kahawa mezani, wanaposoma.

Kundi la vijana wapo mezani kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato wakijifunza kwa njia ya mtandao. Wote wanaonekana wakiwa makini wanaposoma huku wengine wao wamevaa vifaa vya sauti. Mezani kuna vyupa vya maji. Wanaweza kuwa kwa mkutano huku wakielezana kupitia mtandao. Njia hii ya kujifunza kwa njia ya kidijitali inaweza kufanywa mahali popote.

Mtu mmoja akiwa amevaa kito cha sauti anajifunza kwa njia ya mtandao kwa kutumia komputa mpakato. Kwenye skrini ya komputa mwalimu, anafunza somo la hesabu huku akitumia kipaza sauti. Mwanafunzi anayesoma yupo darasani au nyumbani, huku ameshikilia kikombe cha chai mkononi.

Hii ni shughuli ya masomo ya kidijitali kupitia mtandaoni. Mwanamke mmoja akiwa katika mazingira ya kazi hasa kwenye ofisi anatumia kompyuta ya mezani kusoma au kufanya kazi. Kwenye upande mwingine kuna televisheni ambayo inaonyesha watu wengine wakiwa katika maeneo tofauti tofauti.

Mwanafunzi mmoja yuko mezani huku akijifunza kwa njia ya mtandao kwa kutumia kompyuta mpakato, kwenye skrini ya kompyuta mwalimu anafunza somo fulani huku mwanafunzi akinukuu mafunzo kwa kutumia kalamu na daftari ,mwanafunzi huyo anashiriki kwa umakini na furaha huku akitabasamu, mezani kuna madaftari mengine na kando ya meza kuna viti vingine.

Huu ni mfumo wa kujifunza au kusoma kupitia mtandaoni kwa kutumia kifaa cha kidijitali. Kuna mfano ya kompyuta mezani inayoweza kutumiwa na walimu, wanafunzi na hata watafiti kufanya shughuli za masomo. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna vitabu vilivyopangwa vizuri na moja kufunguliwa.

Hii ni shughuli ya masomo Kwa njia ya mtandao, Kwa kutumia vifaa vya kidigitali, mtu anasoma uku akitumia computa ya mezani kwenye skrini mwalimu anafunza kwenye ubao wa chaki uku mwanafumzi ananukuu mafunzo Kwa kutumia kalamu na daftari anaonekana kuwa makini anaposhirika Kwa njia ya mtandao

Huu ni mfumo wa kujifunzia kupitia mtandaoni kwa kutumia kifaa cha kidigitali. Mwanafunzi mmoja anasoma au kujifunza pekeake kwa kutumia kompyuta mpakato, huku amevaa kichwa cha sauti. Anashiriki kwa umakini na furaha huku anatabasamu. Kwenye meza kuna kalamu zingine kadhaa na vitabu zinazotumika kusoma.

Hi ni shugli ya masomo kwa njia ya mtandao. Mtu moja ameketi mezani akiwa anatumia komputa mpakato kusoma au kuzungumza . Mbele yake kuna kitabu chenye mandishi na michoro kadhaa. Kwenye screeni mtu huyo anatabasamu na mwenzake akionyenyesha vidole vyake vya gumba. Mezani kuna vitabu vilivyopangwa vizuri na mche wa mti wa urembo.

Hii ni shughuli ya masomo ya kidijitali kupitia mtandao. Msichana mmoja yuko mezani, huku akitumia kompyuta mpakato kufanya mkutano au mazungumzo. Kwenye skrini ya kompyuta, watu wengi wanaonekana wakisikiliza, kila mmoja akiwa katika maeneo yake. Wote wanashirikiana kwa upendo na tabasamu wanapoendeleza masomo yao. Msichana huyo anashiriki mtandaoni akiwa amevaa kichwa cha sauti, huku yuko kwenye mazingira ya nyumbani yenye viti vya sofa.

Katika sehemu ya jengo hili. Wanadada wawili wameketi chini moja akiwa ameketi kwenye nganzi wakiwa na kompyuta mpakato mkononi. Watu wanaonekana kuwa makini wanapojifunza kwa njia ya mtandao. Wanajifunza katika eneo la nje lililo ndani ya jengo. Basi hii inaashiria umuhimu wa mtandao unaoweza kupatikana na kufanywa mahali popote.

Mwanamume anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Kuna alama za kidijitali kama vile kitabu cha e-learning , kinachowakilisha masomo ya mtandaoni, kofia ya wahitimu, alama za video , alama ya malengo na watu. Hii ni njia muhimu sana ya kuboresha upatikanaji wa elimu, hasa katika dunia ya sasa ya kidijitali.

Hili ni jukwaa la kujifunza kwa kutumia mtandao. Mwanaume yuko kwenye chumba chenye skrini ya kompyuta ya mezani, ambao inaonyesha watu wakiwa kwenye mkutano au darasa kwa njia ya mtandao wakiwa katika maeneo tofauti tofauti. Wote wako makini na wanashirikiana ili kuendelea na mafunzo.

Huu ni mfano wa elimu ya mtandaoni ambayo ni sehemu ya majukwaa ya kidijitali au ufunzaji kwa njia ya mtandao. Kompyuta yenye alama ya hati na mishale wa kipanya pamoja na alama za tiki zinawakilisha maendeleo au kazi zilizokamilika.

Mtoto mmoja msichana akiwa katika chumba cha nyumbani, ameketi mezani akijifunza kwa njia ya mtandao kwa kutumia kompyuta mpakato. Mtoto huyo ana daftari na kalamu mkononi, anazotumia kunukuhu mafunzo yanayoendelea mtandaoni. Anashiriki kwa umakinifu, na kwa furaha anapojifunza.

Mtu mmoja ameketi akiwa mezani huku akitumia kompyuta mpakato akijifunza kwa njia ya mtandao. Mkononi ana daftari na kalamu anazotumia kunukuu mafunzo yanayoendelea kupitia mtandao. Shughuli hii ya mtandao unarahishia mtu kazi kwani inaweza kufanyika mahali popote na kwa wakati wowote.

Mtoto anatumia kifaa cha kidijitali kama tablet kwa ajili ya masomo ya mtandaoni, kuna maandishi ya E-learning pamoja na picha ya kidijitali ya dunia inayowakilisha mtandao wa kimataifa wa elimu. Kuna pia alama za ikoni mbalimbali kama vile kitabu na kofia ya kuhitimu elimu, gundi la sayansi, alama ya dunia na alama ya kucheza video.

Katika sehemu la darasa hili, wanafunzi wawili wasichana wanashirikiana kwa upendo na furaha kwa kujifunza mtandaoni kupitia kompyuta ya kibao wakiwa wamesimama. Wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati huku wakitumia simu za vibao kujifunza kidijitali. Nyuma kuna ubao nyeusi wa chaki ulio na maandishi ya kielimu.

Mtoto mvulana anasoma kwa njia ya mtandaoni kwa kutumia kompyuta mpakato akiwa katika mazingira ya nyumbani yenye viti vya sofa. Ana kalamu na daftari akiwa amevalia kichwa cha sauti masikioni akiandika chini masomo anayopata kupitia mtandao. Anaonekana kuwa makini huku akifuatilia mafunzo hayo.

Hili ni jukwaa la kujifunza kidijitali kwa njia ya mtandao. Mama na mtoto wameketi pamoja wakitazama kompyuta mpakato wote wakiwa wamevaa vichwa vya sauti. Hii inaashiria kuwa wanashiriki katika shughuli ya kujifunza kupitia mtandao huenda ni somo, mafunzo ya video au programu ya kielimu.

Katika sehemu ya jengo hili kuna mwanamume aliyevua kichwa cha sauti, huku akitazama skrini ya kompyuta ambapo ina video ya mwalimu anayefunza. Mwanafunzi uyu ameketi kistaarabu na ana andika kwa kutumia kalamu kwenye daftari. Pembeni kuna kikombe yenye kalamu nyingi, basi ina ashiria mazingira ya masomo ya kisasa.

Hii ni mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidijitali. Kuna kompyuta ya mpakato ambayo inaonyesha mkutano au darasa ya mtandaoni. Mbele ya kompyuta kuna daftari na kalamu, ishara kuwa mwanafunzi au mshiriki ananukuu mafunzo. Pia kuna kikombe cha chai pamoja na tunda la tufaha.

Katika sehemu hii, mtu anaonekana akiwa ameketi mbele ya kompyuta yenye skrini mbili na pembeni mwa meza kuna kikombe. Skrini moja inaonyesha watu walio kwenye mkutano wa mtandao wakijufunza pamoja. Kuna vifaa vya teknolojia kama kipaza sauti, kamera na kompyuta vinavyosaidia katika mawasiliano.

Hii ni jukwaa la kidijitali na kujifunza kwa njia ya mtandao. Watu wawili wanafanya kazi kwenye kompyuta huku wanaonekana kushirikiana kwa ukaribu. Kuna skrini yenye maandishi ya msimbo ikionyesha kuwa wanafanya kazi ya kiteknolojia labda ni programmu au tovuti. Watu wengine wako nyuma wakitumia kompyuta mpakato katika mazingira ya ofisi au darasa.

Hili ni jukwaa la kidigitali na kujifunza kwa njia ya mtandao. Watu wawili wameketi mezani wakitazama kompyuta ya mezani yenye kiliolesura cha mfumo wa kidigitali. Mmoja anaandika kwenye daftari na mwingine anatumia kipanya cha kompyuta.

Hii ni dhana ya ufunzaji wa kidijitali. Kuna kitabu kinachofunguka kuelekea kwenye kompyuta mpakato. Hii inaonyesha muungano, muunganiko kati ya elimu ya kitamaduni na elimu ya kisasa kwa njia ya kidijitali. Kuna alama mbalimbali zinazotoka kwenye skrini ya kompyuta mpakato.

Watoto wa shule waliovalia sare wanatumia kompyuta ya mkononi wakiwa darasani. Wanaonekana kuwa makini wakijifunza na kutumia teknolojia ya kisasa. Hii ni mfano wa mafanikio ya kutumia majukwaa ya kidijitali katika elimu ili kuhakikisha watoto wanapata elimu bora.

Katika sehemu ya darasa hili. Mwalimu pamoja na wanafunzi wake. Wameketi huku wakifunzwa kwa compyuta mpakato, wote wanaonyesha ushirikiano mkuu, mwalimu akiwapa msaada wa elimu ya mtandaaoni. Nyuma kuna ubao wa chaki ulio na maandishi ya kielimu mazingira yanaonyesha upendo kati ya wanafunzi na mwalimu.

Katika sehemu hii kompyuta ya mkononi imefunguliwa na kuonyesha neno "E-learning " kwenye skrini lenye maana kujifunza kwa njia ya mtandao. Pembeni Kuna kikombe cha kinywani na mandhari ya sehemu hii ni ya rangi ya machungwa inayovutia.

Kuna vijana watatu wakiwa kwenye mazingira ya kujifunza, wakitumia kifaa cha kidijitali kama tablet wakiwa na furaha na wakishirikiana. Wapo katika chumba chenye vitabu kinachoonekana kuwa ni maktaba. Wanafunzi hawa wanatumia jukwa la kidijitali ili kujiendeleza kielimu.

Kuna mwanamke aliyeketi mezani akitumia kompyuta mpakato. Akiwa katika mazingira ya nyumbani au ofisi. Pembeni kuna kalamu na daftari anazotumia kusoma. Mfumo huu wa elimu ya kidijitali unaleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu kwa kuruhusu watu kujifunza kwa urahisi.

Kuna mtoto akiwa anajifunza kwa njia ya mtandaoni kupitia kompyuta. Amevaa vipokea sauti na anaonekana kuwa makini akifuatilia kile kinachoonyeshwa kwenye skrini. Pembeni kuna vitabu na vifaa vya shule vilivyopangwa vizuri. Mfumo huo wa kiteknolojia husaidia wanafunzi kujifunza kutoka mahali popote.

Kuna mwanamke anayejifunza mtandaoni kutumia kompyuta ya mkononi akiwa nyumbani. Anaandika kwenye daftari huko akiangalia skrini ya kompyuta. Hii ni mfano wa jukwaa la kidijitali na ufunzaji wa mtandaooni.

Kuna mtoto wakike akijifunza kwa kutumia kifaa cha kidigitali ambayo ni tablet akiwa nyumbani. Mtoto huyo anaonekana kuwa na furaha na msisimko, huku amevaa headphone na tablet mkononi. Walezi wapo nyuma wakimtazama kwa furaha. Hii inaonyesha kuwa ujifunzaji wa kidigitali unaweza kufanyika nyumbani kwa msaada wa wazazi.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa vya kisasa vilivyo na magodoro na vimetandikwa mashuka. Hii ni sehemu ya miundo mbinu katika sekta ya elimu inayotumiwa na wanafunzi kulala au kupumzika baada ya masomo. Chumba hiki kina madirisha ya pazia na meza. Sakafu nayo ni safi na mazingira ni tulivu.

Hiki ni chumba cha bweni kwenye shule ambayo ni sehemu ya miundo binu muhimu katika sekta ya elimu. Kuna vitanda ya mbao ilivyo na magodoro na jumba hiki kina madirisha enye pazia. Sakafu ni safi na mazingira ni tulivu. Bweni hutumiwa na wanafunzi kulala au kupumzika baada ya masomo.

Hiki ni chumba cha bweni ambayo ni sehemu muhimu ya miundombinu katika sekta ya elimu kwenye shule. Sehemu hii yenye vitanda vya magodoro vilivyotandikwa mashuka hutumiwa na wanafunzi kulala au kupumzika baada ya masomo. Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha na sakafu ni safi na mazingira ni tulivu.

Haya ni majengo ya kisasa ya madarasa, ambayo ni miundo mbinu muhimu katika sekta ya elimu kwenye shule. Ujenzi huu ni wa kisasa wenye mawe na madirisha ya kioo. Kuna vifaa vya kucheza kwa wanafunzi wanapoendelea na masomo, wakiwa katika mazingira ya shule.

Hiki ni chumba cha bweni kwenye shule ambacho ni sehemu miundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Vitanda vya kisasa vya ghorofa venye magodoro vilivyotandikwa mashuka vina mablanketi, yanayotumiwa na wanafunzi kulala au kupunzika baada ya masomo. Kuna mwangaza wa kutosha wa asili kutoka kenye dirisha na mazingira ni safi na tulivu.

Hiki ni chumba cha bweni katika shule ambayo ni sehemu ya miundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Vitanda ni vya ghorofa na vina magodoro yaliyotandikwa mashuka. Juu ya vitanda kuna masanduku yaliyobeba vitu binafsi vya wanafunzi. Mwanafunzi mmoja aliye na mavazi rasmi ya michezo ameketi kwenye kitanda kimoja akiwa katika shughuli zake. Sakafu ni safi na dirisha nilenye pazia linalopaza mwangaza.

Hiki ni chumba cha bweni kwenye shule ambayo ni sehemu muhimu wa miundombinu katika sekta ya elimu. Kitanda cha gondoro kimetandikwa shuka kinachotumiwa na mwanafunzi kupumzika au kulala baada ya masomo darasani. Chumba hiki ni safi, tulivu na kina mwangaza wa kutosha.

Huu ni ukumbi wa mihathara au mkutano ambapo umejengwa kwa madhumi wa elimu hasa katika chuo kikuu, jumba hiki kina idadi kubwa ya wanafunzi walioketi kwenye viti wakifanya mitihani au wakipata mafunzo. Katika ukumbi huu kuna madirisha ya kisasa ya pasia yanaoleta mwangaza wa kutosha na sakafu ni safi.

Huu ni ukumbi wa mihathara au mkutano, ambao umejengwa kwa madhumuni ya elimu. Wanafunzi wameketi kwenye viti vya kisasa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, jambo linaloonyesha uwepo wa miundo mbinu ya elimu, ambayo ni muhimu kwa kusaidia mazingira za kufunzia na kufundishia katika taasisi za elimu.

Hii ni sehemu ya ndani ya darasa la wanafunzi kwenye shule, ambayo ni sehemu ya muundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Viti na madaftari yanayotumiwa na wanafunzi kuketi na kuandika wakati wa masomo yamepangwa vizuri kwenye safu. Kuna ubao wa chaki na madirisha yanaleta mwangaza wa asili wa kutosha. Darasa hili ni safi na mazingira yake ni tulivu.

Hii ni maabara ya kompyuta yenye idadi kubwa ya kompyuta zilizopangwa kwa safu kwenye meza. Kila nafasi ya kukaa ina vifaa vya msingi kama kompyuta, viti, na meza, vinavyotumika katika kujifunzia teknolojia ya habari na mawasiliano. Hii ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu, kwa sababu inasaidia wanafunzi kujifunzia ujuzi wa kimsingi na wa juu, kwa kutumia kompyuta na kufanya utafiti ya kielimu kwa kutumia internet .

Huu ni ukumbi wa mchezo katika kituo cha elimu ambayo ni miundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Kundi la wachezaji wenye mavazi tofautitofauti wanaendelea na mchezo huku watazamaji na mashabiki wakitazama. Ukumbi huu wa mchezo uko ndani ya jengo na una viti vya kuketi na ngazi ya kupanda kwenda sehemu ya juu.

Miundombinu ya maktaba ni muhimu sana katika sekta ya elimu. Katika sehemu hii, wanafunzi, walimu pamoja na watafiti huja ili kupata vitabu na kujifunza kulingana na ustadi wao. Ujenzi wa jengo hili ni wa kisasa ambao lango kuu ni la mbao na madirisha ya ndani ni ya glesi. Sakafu ni safi na tulivu na kuna vijibango vidogo vyenye maandishi ya uelekezo.

Hili ni bweni liliko katika sehemu ya shule ambalo ni miundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Lina vitanda vya gorofa vilivyo na magodoro yenye mashuka na hata vyandarua vya kuzuia mbu. Kuna masanduku yaliyobeba vitu binafsi vya wanafunzi. Sehemu hii ni muhimu kwa wanafunzi kwani wana- wanaitumia kulala wakati wapo shuleni wakiendelea na masomo.

Hiki ni chumba cha bweni au malazi ya wanafunzi kwani kina kitanda chenye godoro na shuka za kijani. Chandarua ambacho ni muhimu kwa kuzuia mbu na kulinda afya ya mwanafunzi. Kabati la mbao lenye vioo linalotumika kuhifadhi nguo na vitu binafsi. Hii sehemu ya miundombinu hasa upande wa malazi kwa wanafunzi ni muhimu kwa ustawi wao wa kimwili na kiakili kwa wakati wa masomo.

Hii ni miundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Ni bweni lenye kitanda cha godoro kilichotandizwa shuka ya samawati na chandarua katika sehemu ya juu ya kuzuia mbu linalotumiwa na mwanafunzi kulala na kupumzika baada ya masomo. Chumba hiki kina kabati la mbao lenye madroo linalobeba vitu binafsi. Kwenye kiti kuna rundo la vitabu na sakatu ni safi.

Hiki ni chumba cha bweni ambayo ni sehemu ya miundombinu muhimu katika sekta ya elimu, ili kuwezesha kuwepo ya wanafunzi wanapoendelea na masomo. Kuna kitanda cha godoro kilichotandizwa shuka nyeupe, na madirisha ya kisasa yenye pazia. Sakafu ni safi na mazingira ni tulivu.

Hii ni miundo mbinu ya elimu hasa darasa la kisasa lililo na vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Kuna madawati na viti vya kisasa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri unaowezesha wanafunzi kukaa kwa starehe wanaposhiriki masomo. Kuna madirisha makubwa ya pazia, ubao wa kisasa na sakafu ni safi na mazingira yaliyopangwa vizuri.

Hii ni sehemu la darasa ya watoto wadogo kwenye shule ya msingi. Wanafunzi wadogo waliovalia sare rasmi za shule wameketi vitini huku wakiwa wanalala mezani. Msimamizi wao anatembea tembea kwenye darasa. Darasa hili lina mchoro na maandishi ambayo ni miundo mbinu muhimu katika sekta ya elimu ya watoto wanaofunzwa.

Hii ni miundombinu muhimu katika sekta ya elimu. Katika maktaba hii wanafunzi au watafiti wameketi kwenye viti huku wakijifunza. Kwenye rafu vitabu vimepangwa vizuri kwa hali inayovutia. Wahudumu wa maktaba hii wenye sare nyeupe wanatoa msaada kwa wanafunzi ufaavyo.

Hiki ni chumba cha bweni kwenye shule ambacho ni sehemu ya miundo mbinu muhimu katika sekta ya elimu ili kuboresha maisha ya wanafunzi wakati wanapoendelea na masomo shuleni. Kina vitanda vya kisasa vya ghorofa yenye magodoro na foronya vilivyotandikwa mashuka. Kina meza kinachotumiwa na wanafunzi na madirisha yao ya dirisha yanaleta mwanga asili wa kutosha. Mazingira ya chumba ni safi na yenye mpangilio wa kuvutia.

Hii ni jengo la taasisi ya elimu linaloonyesha madarasa yaliyopangwa katika gorofa kadhaa. Kila gorofa lina njia ya kupita na ngazi ya kufikia madarasa ya juu. Mazingira ya shule ni safi na nadhifu na kuna nafasi ya kutosha ya kupita kati ya majengo pamoja na bustani ndogo ya mimea.

Hili ni darasa lenye vitabu au maktaba ambayo ni miundo mbinu muhimu kwa kuendeleza elimu kwa wanafunzi. Kuna madawati na viti za mbao zinazotumiwa na wanafunzi kuketi kwa utulivu wanapoelimishwa. Vitabu vimepangwa vizuri, kwenye rafu jambo linaloonyesha kuwa kuna kituo cha kujisomea. Kuna taa na madirisha zinazoleta mwanga wakutosha.

Hii ni sehemu ya maktaba yenye rafu zilizojaa vitabu, ngazi za kupanda gorofa nyingine na maeneo ya kukalia kwa ajili ya kusoma. Maktaba kama hii ni sehemu muhimu ya taasisi za elimu ambapo wanafunzi, walimu na watafiti wanaweza kupata maarifa kupitia vitabu na nyaraka mbalimbali. Mazingira kama hii huchangia pakubwa katika kuboresha ubora wa elimu kwa kutoa mazingira rafiki za kujifunza.

Hiki ni chumba cha bweni ambacho sehemu ya miundo mbinu ya elimu, kuna vitanda vya gorofa pamoja na kitanda cha kawaida kinachotumiwa na wanafunzi kulala baada ya kusoma. Miundo mbinu kama hii ni muhimu kwa shule za bweni au taasisi za elimu zinazotoa makazi kwa wanafunzi. Mazingira haya uwasidia wanafunzi kuishi kwa utilivu, kuwa na nidhamu na kuwa karibu na eneo la masomo.

Hii ni sehemu ya darasa au maabara ya kompyuta katika shule ambayo ni miundo mbinu muhimu katika sekta ya elimu, wanafunzi walio na sare rasmi vya shule wameketi kwenye viti huku wakijifunza kwa njia ya mtandaoni kupitia kompyuta za mezani, wote wanaonekana kuwa makini nayo mazingira ni tulivu na yenye mwanga na nafasi ya kutosha.

Hii ni sehemu ya maktaba katika shule ambayo ni miundo mbinu muhimu katika sekta ya elimu. Vitabu mbalimbali vimepangwa kwenye rafu kwa mpagilio taratibu ili kuwezesha wasomi kupata vitabu wanavyo hitaji kwa urahisi. Wanafunzi wengine wanasoma na wengine kutafuta vitabu wanavyo hitaji. Kuna madirisha ya kuleta mwangaza.

Katika sehemu ya shule hii kuna majengo ya gorofa ya kisasa. Majengo haya yanaweza kuwa ni madarasa, ofisi au mabweni yanayotumiwa na wanafunzi wanapoendelea na masomo yao, ambayo ni miundo mbinu muhimu. Kuna miti, njia ya kutembea na maua ya uzuio. Mazingira ni safi na tulivu, ambayo ni muhimu kwa ubora wa elimu.

Vijana wawili wanacheza mpira wa mguu kwenye uwanja wa wazi, huku watu wengine wakiangalia pembeni. Hii inasisitiza umuhimu wa kuwa na miundo mbinu ya michezo, ya burudani katika taasisi za elimu. Ni maendeleo ya jumla ya wanafunzi kimwili, kiakili na kijamii. Basi uwekezaji katika uwanja na vifaa vya kucheza, ni sehemu ya kuboresha ubora wa elimu.

Hii ni miundo mbinu ya elimu ambapo wanafunzi wanahudhuria somo katika ukumbi mkubwa wa mihadhara. Ni muhimu kwa kutoa mazingira bora ya kujifunza, hasa katika taasisi za elimu ya juu au shule zenye idadi kubwa ya wanafunzi. Kuna madawati, taa, nafasi ya kutosha na jukwaa la mwalimu zinazosaidia kuboresha ubora wa elimu.

Wanafunzi wa fani ya afya, wanafanya mazoezi kwa vitendo katika chumba cha darasa au maabara ya hospitali. Wanafunzi hao wanaonekana wakifanya mazoezi ya kumtunza mgonjwa kwa kutumia sanamu ya kufundishia ambayo hutumika katika mafunzo ya kitabibu kabla ya kushughulika na wagonjwa halisi.

Hii ni sehemu ya mabweni ya wanafunzi ambayo ni miundombinu na vifaa vya elimu. Kuna vitanda vya ghorofa viwili vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda vimefunikiwa mashuka na mito vinavyotumika na wanafunzi. Dirisha lina mapazia na chumba kina mwanga wa kutosha.

Haya ni maabara ya kompyuta katika taasisi ya elimu. Hii ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu inayowezesha wanafunzi kujifunza na kufanya mazoezi ya masomo yanayohusiana na teknolojia ya habari na mawasiliano. Kuna idadi kubwa ya kompyuta na kila kompyuta ina meza na kiti chake zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Katika darasa hili kuna ubao wa chaki yenye maandishi unaotumika kufundisha wanafunzi. Kuna madawati, viti na meza kwa ajili ya walimu na wanafunzi. Pembeni mwa darasa kuna ndoo na vyombo vya plastiki vinavyotumika kuhifadhi maji.

Katika sehemu ya shule hii, kuna miundo mbinu ya elimu aina ya maktaba, iliyo na rafu iliyojazwa vitabu na kupangwa vizuri. Vitabu hivi ni vya rangi tofauti tofauti ya kupendeza. Mazingira ya maktaba hii inaonekana kuwa safi na yenye mpangilio wa kuvutia.

Hii ni sehemu ya miundo mbinu ya elimu inayohakikisha wanafunzi wanapata mazingira bora ya kuishi na kujifunza. Hili ni bweni la shule lenye vitanda vya ghorofa ambavyo hutumika na wanafunzi kulala. Mara nyingi kila mwanafunzi huwa na nafasi yake ya kulala, kuhifadhi mali zake na kupata utulivu wa kujiandaa kwa masomo.

Wanafunzi wa shule ya upili waliovaa sare rasmi za shule wako katika eneo la wazi wakiwa katika mazingira ya shule, wote wamebeba miche ya miti mikononi na kuna mashimo yaliyochimbwa wakiwa na lengo ya kuipanda ili kuhifadhi mazingira ya shule nyuma yao kuna jengo kubwa la kisasa ambayo inaweza kuwa ni madarasa ,maabara, maofisi za walimu au hata mabweni.

Wanafunzi wa shule ya upili wako katika msafara wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni wakielekea ukumbini ili kuigiza mchezo. Katika sehemu ya juu kuna kuta za rangi tofauti tofauti zilizofungwa ili kuboresha uonekano wa mahali pale. Wanafunzi hao wanatabasamu wakiwa makini wanapotembea. Kuna bango lenye maandishi na michoro linaloonyesha kitu kinachoendelea.

Hii ni shule ya upili inayoitwa Thika Road Christian ikiwa ni siku ya kitamaduni. Msichana wa shule aliyevalia viatu nyeusi na soksi nyeupe amevalia rinda ya kitamaduni pamoja na walimu au wasimamizi wake. Nyuma yao kuna bango kubwa lililo na maandishi ya uelezo wa kinachoendelea humo na ni wazi.

Kundi la wanafunzi wa shule ya upili waliovalia nguo za kawaida wanasaidiana kukata nyama mbichi. Wanafunzi hawa wako katika mazingira ya nje yenye mchanga na wanashirikiana kwa umakinifu wanaposhugulikia nyama kwa ajili ya kupika. Wanatumia vyombo vya jikoni kama vile vyombo ya plastiki na kisu.

Kundi la wanafunzi wa shule ya upili wenye mavazi ya kawaida na kofia wanashirikiana kuandaa nyama kwa ajili ya kupika. Wanaonekana wakiwa kwenye mazingira ya nje, wakiwa makini na wenye ushirikiano mkubwa huku wakikata na kuosha nyama wakiwa wamezunguka bakuli kubwa lenye nyama mbichi.

Hii ni shughuli ya masomo ya mahitaji maalum. Mtoto msichana mwenye mahitaji maalum anasaidiwa na mwalimu wake kuchora au kuandika. Wote wanashirikiana kwa ukaribu au kwa umakinifu. Kwenye meza kuna daftari , na kikombe chenye kalamu za rangi tofautitofauti. Mfumo huu wa elimu ni muhimu kwa wanafunzi wenye changamoto kwani hawabaguliwi.

Hii ni shughuli ya elimu kwa watu wenye mahitaji maalum. Mtoto mmoja mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifunzwa kwa ukaribu na mwalimu au mlezi wake. Kwenye meza kuna kitabu chenye michoro na vifaa vya kucheza au kusoma zinazotumiwa na mwalimu kufundisha. Mwalimu anashirikiana kwa upendo huku akimfunza mtoto huyu.

Msichana mmoja anajifunza kwa kutumia kompyuta akiwa nyumbani au katika mazingira yasiyo rasmi ya darasa. Anaonekana akitabasamu na kuwasiliana kupitia mtandao. Huenda akiwa kwenye somo la mtandaoni au ni mawasiliano ya kielimu. Kompyuta na mawasiliano ya mtandao vinatumika kumuwezesha mwanafunzi kupata elimu kwa njia inayomfaa zaidi, ikizingatia hali yake ya kipekee.

Mtoto mdogo mvulana anapewa elimu ya mahitaji maalum kwenye darasa. Mwalimu wake anamwonyesha nukta kisha kumwelezea jinsi ya kutamka. Wote wanashirikiana kwa ukaribu na upendo wakiwa makini. Kwenye meza kuna nukta za rangi tofauti tofauti za kupendeza, pamoja na kalamu na daftari wanazotumia.

Hii ni shughuli ya elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Msichana aliyevaa miwani anaonekana akitumia mashine maalum ya kuandika maandishi ya braille , mfumo wa maandishi kwa watu wenye uoni hafifu au vipofu. Ameandamana na mwalimu au mlezi anayemsaidia na kumuongoza. Lengo ni kuhakikisha kila mtoto anapata haki ya elimu bila kubaguliwa.

Hii ni shughuli ya elimu ya mahitaji maalum. Watoto wasichana wako kwenye darasa au chumba cha kujifunzia. Mtoto aliyeketi katikati yao anaonekana kuwa na changamoto ya kiakili. Wote watatu wanaonekana wakishirikiana pamoja kwa umoja na upendo huku wakitabasamu. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu kwa kila mtoto, bila kuwabagua na changamoto zao za mahitaji maalum.

Hii ni elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kijana mvulana anayeonekana kuwa na changamoto anajifunza kupitia mtandaoni kwa kutumia kompyuta mpakato huku mwalimu au mlezi wake akimtazama kwa ukaribu na umakinifu. Elimu hii ni muhimu kwa wanafunzi wenye changamoto kwani hawabaguliwi kwa sababu ya mahitaji yao ya kipekee.

Kijana mwenye mahitaji maalum ako darasani akiandika kwenye ubao wa somo la hesabu akiwa pamoja na mwalimu wake ambaye anamsidia na kumtia moyo. Wote wanaonekana kuwa na furaha na motisha. Hii ni mfano wa elimu jumuishi kwa watu weney mahitaji maalum ambapo wanafunzi wenye changamoto za kiakili au kimwili hupata fursa sawa ya kujifunza kama wengine.

Mvulana mmoja mwenye mahitaji maalum hususan ya kutembea ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa katika sehemu ya darasa au maktaba yenye rafu zenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu. Mvulana huyu anabasamu kwa furaha akiwa katika sekta hii ya kusoma. Hii inasisitiza umuhimu wa elimu kwa watoto wote bila kubagua mahitaji yao maalum.

Vijana wanashirikiana kwenye shughuli ya kuchora ambapo mmoja wao anaonekana kuwa na mahitaji maalum ya kielimu. Wanaonekana wakifurahia na kushirikiana kwa upendo huku wakitumia rangi kuchora vipande vya fumbo, vinavyoonyesha mshikamano na ushirikiano. Elimu ya aina hii inasisitiza usawa, upendo na ujumuishaji wa watu wote bila ubaguzi.

Watoto wenye mahitaji maalum wameketi kwenye viti vya magurudumu huku wakicheza mipira kwa pamoja kwa kujisukuma. Watoto hawa wanaonekana wakifurahia wanapocheza kwa kujitahidi. Mazingira ni ya ushirikiano na wenye upendo. Elimu hii inaleta usawa na ujumuishaji ambapo kila mtoto anapewa nafasi sawa ya kucheza kama wengine.

Kijana mwenye mahitaji maalum anajihusisha na shughuli ya kuchora akiwa na msaidizi au mwalimu wake. Wote wanaonekana wakifurahia shughuli hiyo ya sanaa. Elimu ya mahitaji maalum inaweza kuendeshwa kwa upendo, ubunifu na mazingira jumuishi ili kila mtu apate nafasi ya kung'aa.

Msichana mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti chenye magurudumu akiwa mezani na vifaa vyake vya kusoma. Mwalimu wake anamtazama kwa ukaribu akiwa katika mazingira ya nyumbani yenye viti vya sofa. Msichana anafurahia anaposoma naye mwalimu anamtazama kwa upendo.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum ambapo mtoto mdogo akiwa kwenye chumba cha rangi nyingi kinachoonekana kuwa darasa anapewa msaada wa karibu katika kujifunza. Mtoto anashiriki kwenye shughuli ya kujifunza kwa kutumia vifaa vya kuchezea vya elimu na mtu mzima mbele yake anaonekana akimwongoza au kumpa maelekezo.

Katika sehemu ya darasa hili, wanafunzi wawili wenye changamoto za kuona wanatumia mifumo ya maandishi yenye vidutu kusoma huku mwingine akitumia kompyuta mpakato. Mifumo hiyo hutumiwa na wenye mahitaji maalum. Kuna vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu Kwa njia inayovutia. Mazingira ni tulivu na yenye upendo kwani inampa kila mmoja nafasi katika elimu bila kuzingatia changamoto zao.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani, akiwa na daftari mbele yake na vifaa vya kuchora. Hii ni elimu ya mahitaji maalum, ambayo inahakikisha kuwa watoto wote, wakiwemo wale wenye ulemavu wa kimwili, kiakili, au matatizo ya kimaendeleo, wanapata fursa ya kujifunza katika mazingira yanayowakubali na kuwasaidia.

Mtoto amevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia akiwa darasani ambayo ni sehemu ya elimu kwa maitaji maalum. Lengo la elimu ya maitaji maalum ni kuhakikisha watoto wote bila kujali hali zao wanapata haki ya elimu bora na fursa sawa ya kujifunza na kustawi.

Katika sehemu ya darasa hili, mtoto mwenye changamoto ya kimwili anapewa elimu yenye mahitaji maalum, na mwalimu wake, wakiwa wameketi kwenye sakafu. Nyuma kuna kiti chenye magurudumu kinachoashiria mahitaji maalum. Mazingira ni yenye upendo, na tulivu, kwani wote wanashirikiana wanaposoma.

Hii ni mazingira ya elimu yenye mahitaji maalum. Kuna mtoto anayesoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu ambayo hutumika na watu wasioona au wenye uoni hafifu. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa kila mtoto bila kujali hali yake anapata fursa sawa ya kujifunza na kufanikiwa kielimu.

Huu ni mfumo wa elimu wa mahitaji maalum. Kuna mtoto akiwa kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani na anaonekana akiwa na furaha huku akisoma kitabu. Basi watoto wenye ulemavu wa viungo kama vile kutotembea wanahusishwa kikamilifu katika mazingira ya shule na kusaidiwa kulingana na mahitaji yao.

Hii ni sehemu ya elimu maalum kwa watoto wenye mahitaji maalum. Mtoto anaonekana akitembea katika mazoezi ya hisi ambapo kuna vifaa vya rangi na umbile tofauti kama sponji, vitambaa, karatasi, kamba na vingine. Elimu hii hutolewa kwa watoto wenye changamoto ya kimwili, kiakili au kihisia, ili kuwasaidia katika ukuaji bora.

Katika sehemu ya darasa hili kuna mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu kando ya mwalimu wake. Wote wanaonekana wakizungumza kwa furaha huku mvulana akiandika na mwalimu wake akimsaidia kwa upendo na tabasamu, akimpa elimu ya mahitaji maalum. Mandhari ya darasa linaonyesha ramani za dunia na dhana za kielimu ukutani.

Mwalimu amesimama mbele ya mwanafunzi akishikilia bango lenye irabu pamoja na alama za lugha ya ishara. Mwanafunzi pia anatumia alama ya mikono kufwata irabu, akijifunza kutamka au kuelewa irabu kwa lugha ya alama. Ubao wa kando unaonyesha mada ya somo ambayo ni kusoma irabu. Mazingira ya darasa ni ya kawaida yakionyesha kuwa elimu ya mahitaji maalum, inatolewa katika mazingira yoyote.

Mwanamume ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa anasoma kitabu huku akiangalia simu yake. Hii inaonyesha mazingira ya ufunzaji au kazi kwa mtu mwenye ulemavu na inahusiana na elimu kwa mtu mwenye mahitaji maalum. Inaashiria kuwa elimu na maendeleo zinaweza kupatikana kwa kila mtu bila kujali changamoto za kimwili.

Watoto wanashiriki katika shughuli za kujifunza kutumia michezo ya kielimu. Wamevaa miwani na vitambulisho, jambo linalo ashiria kuwa ni mazingira elimu kwa watoto wenye mahitaji maalumu. Lengo ni kuwasaidia watoto hawa kujifunza kwa njia kulingana na uwezo wao na mahitaji yao ya kipekee.

Katika sehemu ya jikoni hii kuna msichana mwenye mahitaji maalum kama ya down syndrome akishiriki katika shughuli ya kupika pamoja na mwalimu wake. Wote wawili wamevalia aproni na wanafurahia kazi ya pamoja ya kukanda unga. Mwalimu anaonekana kuwa mwenye tabasamu ishara ya kuwa mazingira ni yenye upendo na msaada mkubwa kwa mwanafunzi.

Mtoto huyu anasoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu. Anaonekana kuwa na changamoto ya kuona, basi anatumia mikono yake, kupapasa maandishi maalum yaliyo kwenye kitabu kilicho mbele yake.

Hiki ni kikundi cha wanafunzi wakifunzwa kwa kutazama kitabu kimoja kwa ushirikiano mkubwa huku mikononi wana vitabu vyao. Mwanafunzi aliyekaribu na mwalimu anaonekana kuwa na changamoto ya kiakili. Basi hii inaashiria elimu yenye mahitaji maalum. Mazingira yanaonyesha ushirikiano na usawa kwa kila mmoja bila kujali changamoto zao katika elimu.

Watoto tofauti wanashiriki darasani kwa kutumia kompyuta, ikiwa ni njia jumuisho ya kujifunza. Mtoto mwenye tabasamu, upande wa mbele, akiwa na alama za changamoto ya maendeleo kama vile: Down Syndrome , anaendelea kujifunza kama wenzake. Mazingira yanaonyesha usawa na ujumuishaji, ambapo kila mtoto anapewa nafasi sawa ya kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Hii ni mazingira yenye elimu maalum kwa watu wenye mahitaji maalum. Kuna wanafunzi wa makundi tofauti wakikaa kwenye meza moja wakijifunza pamoja. Moja wa wanafunzi yuko, kwenye kiti cha, magurudumu. Wote wanaonekana wakishiriki kikamilifu katika shughuli za kielimu kama vile kuandika, na kusoma, kutumia hata kompyuta ya mkononi. Kuna mazingira ya utulivu na yenye vitabu vingi.

Huu ni mfumo wa elimu yenye mahitaji maalum. Kuna mwalimu akiwa anamsaidia mtoto mdogo kutumia kifaa cha kidijitali kama kompyuta kibao darasani. Mtoto anaonekana akiwa makini huku mwalimu anamwelekeza kwa ukaribu na uangalifu kwani anaweza kuwa na changamoto zinazohitaji msaada wa moja kwa moja.